Hapa tunaona watu wame... wameweka mimea ambayo wamevuna kwenye shamba hili yaweze kukauka.

Hii hapa ni mahindi, ambayo yamevunwa kutoka shambani. Na mbinu ambayo tunaiona ,ni ya kitambo ambayo inatumiwa kuyazuiya baadhi ya wadudu wasijue wakala mahindi haya.

Hapa tunaona mavuno ambayo yamerundikwa katika sehemu moja na wameweka inje ili jua iweze kuyamulika na yafanye yakauke.

Hapa ni kwenye zizi la ng'ombe na tunaona mkulima ambaye amevalia aproni ambayo inafunika mwili yake na yeye amebeba mtungi na ananyunyizia dawa ng'ombe.